Dawa ya folic acid iko katika chupa lenye rangi ya waridi, maelezo muhimu yameandikwa yakionyesha faida kama kuongeza kinga na kusaidia ukuaji wa fetasi. Kila chupa ina vidonge sitini.

Wafanyakazi wawili walivaa mavazi maalum ya manjano, wamevalia barakoa za uso na wanashughulikia kemikali . Mfanyakazi mmoja anashika ndoo ya buluu, mwingine ameshika kifuniko cheusi , wanazifunga kemikali hizo kwenye chombo kikubwa.

Huu ni msururu wa nzige wengi wamejaa kwenye mmea. Wadudu hawa wanaharibu majani na kuharibu shamba. Hali hii huleta hofu kwa mkulima. Haya ni matokeo mabaya kwa mazao ya kilimo. Mmea huu unakaa kuwa mhindi.

Mwanamume mmoja anapokea chanjo kwenye mkono wake kutoka kwa mhudumu wa afya. Wote wawili wamevalia barakoa na wanazingatia kwa umakini mchakato huo. Mhudumu amevalia vazi la kinga la manjano na glovu. Hali hii inawakilisha umuhimu wa mipango ya chanjo katika jamii.

Chupa kubwa ya kopo imejaa kinywaji chenye rangi nyekundu. Vyombo kadhaa vya asili vimetandazwa kando yake, moja wapo ina shanga. Sahani ya plastiki imetumiwa kuwekea bidhaa mbalimbali za jadi.

Mwanamke mmoja anapata chanjo kwenye mkono wake kutoka kwa mtaalamu wa afya. Wote wawili wamevalia barakoa usoni. Mtaalamu wa afya amevalia vazi la blue la kujikinga na glovu. Hali hii inajumuisha mchakato wa utoaji wa huduma za afya labda wakati wa kampeni ya chanjo inayofanyika mahali pa wazi.

Wanaume wawili wamezingirwa na kundi kubwa la nzige. Wanajaribu kuwafukuza wadudu hawa kwa mikono yao. Mwanamme mmoja amevalia fulana ya buluu, anatabasamu. Hali hii inawakilisha adhari ya uharibifu wa nzige kwa wakulima, hali ambayo inahitaji juhudi za pamoja kupambana nazo.

Bango ya matangazo ya SIHA HEADACHE SOLUTION lina picha za watu wanaoshika vichwa vyao kwa maumivu. Bango hili linatangaza dawa linalotibu maumivu ya kichwa na kizunguzungu ya mara kwa mara. Maudhui haya yanawakilisha matangazo ya bidhaa za afya.

Mama mmoja amesimama kando na kitanda cha mtoto. Anamrekebisha mtoto wake mchanga. Mama na mtoto wote wamefungwa na vitambulisho vya hospitali mikononi. Mandhari haya yanawakilisha wakati wa utulivu na uhusiano wa kipekee kati ya mama na mwanawe baada ya kuzaliwa hospitalini.

Wazimamoto wawili wanajaribu kuzima moto. Watu hawa wamevaa sare za manjano na kofia za usalama. Moto mkali unateketeza majani kavu shambani. Moshi mweusi mingi umejaa angani. Wanafanya kazi hatari sana.

Jengo refu la ghorofa linabomolewa na mashine kubwa ya rangi ya manjano. Watu wawili waliovalia sare za maafisa wa ulinzi wanatazama kutoka mbali. Hili ni tukio la bomoa bomoa. Majengo mengine yamezunguka eneo hili.

Wanawake wawili wanashughulikia mtoto mchanga katika chumba chenye ukuta wa rangi ya zambarau. Mmoja anavaa sare ya wauguzi akimchoma sindano. Mwingine amevaa hijab ya manjano akimshika mtoto. Hali hii yadhihirisha huduma za afya kwa watoto.

Hizi ni chupa za asili za kalabasi zilizolala chini ya ardhini zimepabwa kwa kamba za ngozi na shanga nyingine ina shingo ya mbao, chupa za plastiki ya machungwa pia imo. Hali yadhihirisha matumizi ya zana za kienyeji.

Mtaalamu wa afya amevalia koti jeupe na barakoa ya buluu, yeye anashughulikia shindano iliyounganishwa na chupa ya dawa. Watu wengine wanasubiri kwa foleni nyuma yake. Hili ni duka la dawa.

Nyumba ya nyasi imejengwa katikati ya mazingira makame. Eneo la nje ni jangwa lenye miti na mimea iliyokauka kabisa. Hali hii ni dalili kubwa ya ukame. Watu hapa wanaweza kua wakulima wa kuhamahama.

Mtu mzima anashika mkono wa mtoto mdogo, na kuweka alama ya wino kwenye kidole chake. Wino huo haufutiki na huashiria kuwa mtoto amepokea huduma za afya kama vile chanjo au matone. Hali hii inawakilisha uhakikisho wa utekelezaji wa kampeni za afya ya jamii.

Mwanamume aliyevaa Sare ya kijani na kofia anatumia sabuni ya kiyowevu, labda ili kunawa mikono, mwanamume huyu amesimama karibu na sinki mbili za kuoshea mikono zilizotegenezwa kwa vigae, hali hii ya thihirisha umuhimu wa usafi.

Chupa ndogo ya chanjo ya MMR na boksi lake zimewekwa juu ya karatasi inayotoa maelezo muhimu. Chupa hiyo ina lebo iliyo na jina la chanjo na tarehe ya mwisho wa matumizi, hali hii inawakilisha maandalizi na umakini unaohitajika kabla utoaji wa chanjo.

Mwanamume mmoja amebeba mwanamume mwingine mgongoni, akimsaidia kuvuka mto mdogo. Wote wawili wanatembea kwenye maji yenye matope, wakielekea upande wa pili. Watu wengine wanasubiri kwenye ukingo wa mto. Hali hii inawakilisha roho ya usaidizi, na mshikamano katika jamii.

Viongozi wawili wa kiume mmoja mweupe na mwingine mweusi wako mbele watu wengine wamekusanyika nyuma yao baadhi wakipiga picha mitungi ya plastiki labda ya maji yamewekwa chini tukio hili linaashiria uzinduzi wa mradi fulani.

Mwanamke mmoja akiwa amejikunja chini, anajaza maji kwenye mtungi wa manjano. Anatabasamu kwa furaha huku maji yakimwagika kutoka kwenye bomba. Nyuma yake nguo zimetundikwa. Mandhari haya yanawakilisha upatikanaji wa maji safi na furaha inayotokana na shughuli za nyumbani.

Kundi la watu liko katika kituo cha afya wengi wakiwa wamevaa barakoa. Mwanamke ameketi katikati akipokea chanjo begani kutoka kwa mhudumu wa afya aliyesimama. Mbele yake kuna mwanaume aliyevaa miwani na barakoa nyeupe akitazama upande.

Mwanamke mjamzito amelala chali juu ya mkeka wa rangi ya manjano akiwa amevalia nguo zenye ruwaza. Mtu mwingine anaonekana akichunguza tumbo lake. Mkono wake umewekwa kwa uangalifu juu ya tumbo la mwanamke akionyesha uchunguzi wa kimatibabu au kitamaduni.

Daktari wa kike akiwa amevalia sare nyeupe na barakoa ya bluu anachanja mtoto mchanga, mama wa mtoto akiwa amevalia nguo za kitamaduni na barakoa, amemkumbatia mtoto wake kwa uangalifu, mtoto amevalia shati la bluu na kaptula.

Kundi kubwa la watu wakiwemo vijana na watoto wamekusanyika nje wakiinua mikono yao juu. Wengi wamevaa barakoa wakionyesha umuhimu wa afya. Hali inaonekana ya sherehe au mkutano mkubwa wa jamii.

Watu wawili wenye kofia na barakoa wanapima joto la mzee aliyeketi nje ya makaazi . Wawili hao waliovaa vesti za buluu wanatoa huduma za afya muhimu. Hali hii inaonyesha uangalizi wa kiafya katika mazingira ya kambi au makaazi ya muda.

Choo limesimama kwenye sehemu ya udongo mwekundu. Pembeni mwake. Tanki la maji eusi limewekwa juu ya msingi wa saruji. Eneo hilo limezungukwa na miti na vichaka vya kijani kibichi, huku mandhari ya mbali ikionekana chini ya anga yenye mawingu mepesi.

Mhudumu amevalia mavazi kamili ya kinga ikiwemo suti ya bluu, barakoa, miwani na kinga za masikio. Anabeba kifaa kikubwa kinachotoa moshi mwingi akionyesha utekelezaji wa kudhibiti wadudu au kuua vimelea.

Mtu amevaa koti la blue na barakoa anatoa sindano kwa mzee aliyeketi kwenye kiti. Mzee huyo amevaa kofia na amefunuliwa mkono wake. Kando yao kuna sanduku la manjano na kifaa cha blue kinachosomeka. Mabango kadhaa yamewekwa kwenye ukuta nyuma yao na watu wengine wanaonekana wakipita mbali.

Bidhaa za matibabu zimepangwa vizuri kwenye meza ya buluu. Chupa mbili za chanjo, moja ikiwa na lebo yellow fever vaccination na sindano moja zinaonekana. Kifaa cha matibabu kiko karibu, kikitayarishwa kwa matumizi.

Bidhaa za kimatibabu zimetupwa ndani ya chombo chenye rangi ya samawati. Mirija kadhaa ya sampuli zenye kioevu chekundu zinaonekana. Zikiwa zimetupwa pamoja na chupa tupu za plastiki. Hali hii inaashiria usimamizi wa taka hatarishi za hospitali.

Mwanamke ameketi kwenye kiti akimshika mtoto mchanga aliyefungwa kwenye blanketi jeupe, anaonekana akimwangalia mtoto wake Kwa upendo na uangalifu mtoto amelala kimya mikononi mwake akiwa mdogo na mpole. Mandhari inaonekana kuwa hospitalini au kliniki kukiwa na vifaa vya matibabu vinavyoonekana kwa nyuma.

Mwanamke mmoja amesimama mbele ya ubao wa rangi nyeusi wenye michoro na maandishi akitabasamu huku akishika nguo ya ndani nyeupe na zambarau. Amevaa t-shirt nyeupe na suruali ya jeans . Mwanamke mwingine ameketi karibu naye akimwangalia akiwa ameshika chupa ya maji. Wote wawili wanaonekana wakiwa ndani ya chumba cha kufundishia.

Mwanamume amevaa kofia ya bluu, shati la miraba, na barakoa ya bluu anapokea sindano begani. Macho yake yamefumbwa, akionyesha labda maumivu au wasiwasi, wakati wa utaratibu. Mkono wa mtu mwingine unaoshika sindano unaonekana ukiingiza dawa kwenye mkono, wa mwanamume huyu. Anaonekana kuwa katika mazingira ya nje, labda kwenye kituo cha chanjo.

Mtu amelala kitandani akiwa amefunikwa na blanketi nyeupe huku akionekana amelazwa hospitalini. Mwanaume mwingine ameketi mwishoni mwa kitanda kingine akiwa ameshika kichwa chake akionyesha huzuni au wasiwasi. Chupa ya oxigeni na vifaa vingine vya matibabu vinaonekana karibu nao.

Shughuli ya uokoaji inaendelea katika eneo lenye kifusi kingi kilichobomoka. Watu kadhaa wamejishughulisha kutafuta kitu baadhi yao wakiwa wamevalia sare za bluu na kofia ngumu za usalama. Vifusi vya saruji na matofali vimetapakaa kila mahali vikiunda mirundo ya uchafu.

Mwanasayansi amevaa miwani na glavu nyeupe akichunguza vitabu na kuandika. Dawati lake lina vifaa vingi vya maabara ikiwemo mashine nyeupe na mabomba ya majaribio yaliyojaa sampuli. Pia kuna bakuli dogo jeupe lenye vitu vya rangi mbalimbali na kipanya cha kompyuta nyeusi.

Mganga wa kienyeji ameketi katikati ya vifaa mbalimbali vya miti shamba. Kuna bakuli la udongo lenye mizizi, mabati na majani . Baadhi ya mitungi imefungwa ikitayarishwa kwa matumizi ya kiafya, inaashiria tamaduni za kale.

Katika tukio rasmi watu sita wamesimama katika eneo la jengo, wote wakiwa wamefunika nyuso zao, wanne wao wanashikilia nyaraka nyeupe, mmoja wa wanaume amevaa sare ya polisi ya bluu na mwingine amevaa sare ya kijeshi, mifuko kadha mikubwa imeonekana mbele yao.

Daktari akiwa amevaa tochi kichwani, anahudumia mgonjwa. Ameketi mbele ya mwanamke akimuelekeza kifaa chenye ncha mbili kama vile umma wa kurekebisha sauti. Mwanamke huyo ameketi akisikiliza kwa makini. Wote wako chini ya hema, ambapo watu wengine wengi wamekusanyika wakisubiri huduma.

Bango jeupe lenye maandishi mekundu na bluu, limefungwa kwenye nguzo nyeupe ya umeme. Maandishi kwenye bango yanasema Daktari Chikunko kumvuta mpenzi, bashara, Nyota. Na nambari ya simu 0713419534. nguzo hiyo imezungukwa na vichaka vya kijani kibichi.

Mwanamke anaonekana akitembea katika eneo la wazi akibeba mtoto mgongoni na mtungi wa manjano iliyojaa maji. Amevalia nguo zenye rangi angavu na leso ya machungwa kichwani. Mtungi hiyo imefungwa salama mgongoni kwake. Mandhari inaonekana kuwa kame ikiwa na udongo na mimea michache iliyokauka.

Jengo dogo lenye rangi ya buluu na kuta za manjano limesimama katikati ya eneo lenye udongo mwekundu. Wanawake wamekusanyika wakiwa wamebeba vyombo vya manjano na vyeupe wakisubiri kuchota maji. Mmoja wao yuko karibu na bomba akijaza chombo. Mwanaume anasimama mbele kushoto.

Mwanamke ameketi kwenye kiti akimshika mtoto mchanga aliyefungwa kwenye blanketi jeupe. Anaonekana akimwangalia mtoto wake kwa upendo na uangalifu. Mtoto amelala kimya mikononi mwake akiwa mdogo na mpole.

Tukio la matibabu ya meno linafanyika. Daktari wa meno amevaa kanzu nyeupe na barakoa, akimhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti. Msaidizi amevalia sare ya bluu na barakoa. Anashika chombo cha kunyonya mate. Mwanga mkali unamulika kinywa cha mgonjwa.

Daktari anachunguza macho ya mwanamke. Mwanamke huyo ameketi mbele ya mashine kubwa nyeupe ya uchunguzi wa macho akiegesha kidevu chake kwenye sehemu maalum. Daktari anaonekana akitumia mashine hiyo kwa umakini mkubwa huku akimwangalia mgonjwa wake. Chumba kina kuta za rangi nyekundu na nyeupe.

Daktari wa meno anazungumza na mgonjwa aliyeketi kwenye kiti maalum cha matibabu. Amevalia sare ya kijivu, anashika kalamu na karatasi akitabasamu kwa mgonjwa wake. Skrini ya kompyuta yenye rangi ya bluu inaonekana nyuma yao. Chombo cha matibabu cheupe kinaning'inia juu ya kiti cha mgonjwa.

Mwanasayansi amevaa kanzu nyeupe ya maabara na barakoa nyeupe akifanya kazi ndani ya kofia ya maabara. Anaonekana akishika kitu ndani ya glavu zake. Mabomba ya majaribio yaliyojaa kiowevu cha rangi ya njano yamewekwa kwenye rafu na chupa ndogo nyeupe inasimama kando yao. Mwanga mkali unamulika eneo la kazi.

Mwanamke amesimama katikati ya eneo wazi, akiangalia kuelekea mbele. Huku amevaa nguo ndefu yenye ruwaza na leso ya rangi ya waridi kichwani. Amesimama kati ya mitungi nyingi za maji, zenye rangi mbalimbali kama vile; njano, kijani na nyeupe, zikiwa zimetandazwa chini.

Kuna chupa kubwa ya plastiki yenye rangi ya kijivu isiyokolea, ikiwa na kishikio cheupe na kofia nyekundu. Lebo nyeupe iliyo mbele yake ina maandishi ya bluu Epilepsy medicine na maelezo mafupi kuhusu matumizi yake na namba za mawasiliano.

Mgonjwa ameketi kwenye kiti, aki hudumiwa na daktari anaye mchunguza sikio. Daktari anashika kifaa cha chuma na mkono mwingine ukiwa kichwani mwamboni. Mgonjwa amefunika mabega yake na kitambaa chenye rangi nyekundu na kijani. Nguo nyingine yenye maandishi inaonekana nyuma.

Chupa nyeupe ya vidonge vya hypotensive vitamin D , moja sufuri sufuri sufuri, au elfu moja IU , imelala kando. Vidonge vingine kadhaa vimetapakaa karibu. Vikionyesha ni dawa za kuongeza kinga ya mwili, na afya ya mifupa.

Jengo limegubikwa na moto mkali, ikiwa kwa nguvu, na kutoa miali mikubwa ya moto. Paa la bati linaonekana likiteketea, na miundo ya mbao inawaka kabisa. Moshi mweusi na mkali unapaa angani kutokana na ukali wa moto. Inavyoonekana, jengo hilo limeharibiwa, vibaya sana kutokana na tukio hili.

Mwanamume mwenye ulemavu amevalia shati la kiafrika na suruali nyeusi akiegemea fimbo. Amesimama mbele ya choo cha nje kilichojengwa. Bustani ya kijani kibichi imezunguka eneo hilo.